Mtaalamu wa afya amevalia vazi la rangi la pinki na barakoa ya samawati akimpa sindano mtu aliyevalia shati ya kijani kibichi na amevaa barakoa, mtu huyu ameketi kwenye kiti nyuma yao, kuna watu wengine wamesimama na kuketi baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa.

Mgonjwa amelala kitanda hospitalini. Amefunikwa na blanketi jekundu la miraba. Miguu yake miwili imefungwa bandeji na vifaa vya nje vya kurekebisha. Kuna vitu vingine vya hospitalini vinavyoonekana nyuma, kama vile, vyombo vya plastiki na mapazia meupe.

Timu kubwa ya madaktari na wauguuzi wakiwa wamevalia sare za upasuaji. Wamejikusanya kwenye chumba cha upasuaji. Wamejikita katika shughuli wanayofanya, wakiwa wamezunguka meza ya upasuaji. Inaonekana kuwa na mgonjwa. Taa zenye nguvu zinaning'inia juu, zikionyesha nuru kali na vifaa mbalimbali vya matibabu vimezunguka eneo hilo, kuashiria hali ya utendaji wa kimatibabu.

Huu ni upasuaji unaofanyika hospitalini. Timo madaktari kadhaa wakiwa wamevaa sare za upasuaji na kofia za samawati. Wamekusanyika karibu na mgonjwa wakifanya kazi kwa makini. Zana za upasuaji zinaonekana juu ya meza. Mandhari inaonyesha hali ya umakini na taalamu katika chumba cha upasuaji.

Gari nyeupe imepaki kwenye eneo wazi, Iinaonekana kama lori au kituo cha rununu chenye ngazi. Mabango ya kijani kibichi yenye nembo ya Coop Bank yamesimama kando ya magari hayo. Mandhari ya nyuma inaonyesha watu wachache na udongo kuashiria tukio la nje au shughuli za kijamii.

Kati ya watu watano waliyoonyeshwa, watoto wamevaa fulana ya rangi ya samawati, zinazoashiria kazi. Mmoja anashika mkono wa mtoto, huku mwingine akionekana akichunguza vitu vilivyo ndani ya sanduku. Mandhari ya nyuma yanaonyesha chumba kinachoonekana kuwa cha makazi cha kati iliyoandikwa herufi za alfabeti ukutani.

Watu kadhaa wamekusanyika karibu na kliniki ya simu ya Beyond zero yenye rangi nyeupe. Zulia jekundu limetandikwa kuelekea mlango wa kliniki ambapo mwanamume amesimama karibu na gazi. Tukio hili linaashiria uzinduzi au huduma za kliniki ya simu nchini Kenya ikilenga kuboresha huduma za afya,

Madaktari wawili wakiwa wamevaa mavazi ya upasuaji na barakoa wanamhudumia mgonjwa, mgonjwa amelala kwenye meza ya upasuaji na madaktari wanatumia dhana maalum inaonekana ni operesheni matibabu inayofanyika katika chumba cha upasuaji.

Chombo cha kisasa cha meno kina kiti cha buluu chenye vifaa vyote vinavyohitajika kwa matibabu. Mazingira ni safi na yamepangwa vizuri. Yakionyesha usafi na utaratibu. Vifaa mbalimbali vya meno vimepangwa kando ya kiti, vikiwa tayari kwa matumizi.

Meno meupe na safi yanatabasamu. Yakionyesha afya bora ya kinywa. Midomo imepakwa rangi kidogo. Ikiongeza mvuto. Tabasamu hili linaashiria furaha na kujiamini.

Mwanamume mwenye ngozi nyeusi anaonekana akitumia kijiti cha asili kusafisha meno yake akifichua meno meupe na yenye afya. Mkono wake unashikilia kijiti hicho kwa uangalifu akionyesha utaratibu wa asili wa kinywa. Mazingira ya nyuma yanaonekana kuwa ya asili na yasiyo na hariri.

Mwanamke anaonyesha tabasamu yake kwa kutumia kidole chake kuinuoa mdomo wa juu. Ana tabasamu ndogo na meno meupe, akionyesha usafi na afya nzuri ya kinywa. Hii inawezakuwa matangazo ya bidhaa za meno.

Meno ya mtu yanaoneshwa yakichunguzwa na mtaalamu wa afya. Daktari anatumia zana za meno, kuangalia afya ya kinywa. Utaratibu huu unafanywa kwa uangalifu mkubwa, ili kuhakikisha usalama wa mgonjwa.

Hii ni seti ya vifaa vya meno vilivyopangwa juu ya uso wa samawati. Zana hizi mbalimbali ikiwemo kioo na vigunduzi hutumiwa na madaktari wa meno kwa uchunguzi na matibabu. Zinaonekana kuwa safi na zimetayarishwa kwa matumizi.

Vifaa vitano vya chuma vinavyong'aa vimepangwa kwenye uso wa zambarau, inaonekana kuwa vifaa vya meno ikiwemo kioo kidogo, vifaa vya kuchunguza na kibano. Vimepangwa kwa mtindo vikitafakari mwanga wa kuonekana safi na vya kitaalamu. Rangi ya zambarau inatoa uso maridadi.

Mwanamke anatabasamu vizuri kwa upana akionyesha meno meupe yenye afya. Midomo yake imepakwa rangi ya nyekundu. Ulimi wake unaonekana kidogo ukitoka nje ya meno ya chini. Ngozi yake inaonekana laini na picha inatoa hisia ya furaha na afya nzuri ya kinywa.

Mwanaume anatabasamu akiwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno akionyesha meno meupe ina afya. Mikono miwili yenye glavu za samawati inashikilia zana za meno karibu na kinywa chake. Amevalia bib ya meno, inaonekana kama yuko tayari kuwa au ametoka kumaliza matibabu ya meno.

Mfano wa kinywa cha binadamu chenye meno. Kioo cha meno kinashikiliwa ndani ya kinywa, ikionyesha jino la nyuma lenye tundu kubwa. Meno mengine yanaonekana meupe na safi, huku fizi zikiwa na rangi ya waridi. Mwanga unamulika eneo la kinywa kuonyesha kwa umakini tatizo la meno.

Meno ya juu na ya chini yanaonekana kwa ukaribu yakionyesha mchakato wa matibabu ya meno. Brashi ndogo yenye ncha nyeupe inatumika kupaka gel fulani kwenye jino la juu ya mbele. Gel inaonekana ikitoka kwenye ncha ikiashiria usahihi wa matibabu. Fizi pia zinaonekana vizuri.

Tukio la uokoaji linaendelea kwenye eneo la uharibifu labda kutokana na janga. Watoa huduma za dharura wakiwa wamevalia sare nyekundu wanahudumia waathirika walio jeruhiwa. Umati wa watu wanakusanyika nyuma wakifuatilia shughuli hiyo kwa ukaribu.

Mwanaume anaonekana akijaribu kuzima moto mkubwa, unaowaka kwenye nyasi kavu. Anatumia tawi la miti, lenye majani mabichi kupiga na kuzima miale ya moto. Moshi mkubwa unapaa angani, ikionyesha ukubwa wa moto na juhudi zinazofanywa kuudhibiti.

Boti nyeupe na samawati inasafiri baharini ikiwa na abiria waliovalia jaketi za kuokoa maisha .nyuma ya boti kuna woto wa asili unaoelea juu ya maji mbingu inamawingu meupe yaliyotawanyika.

Gari la wagonjwa la St John's Ambulance limesimama kwenye nyasi nje ya jengo. Mwanamke aliye valia jaketi nyeusi na suruali amesimama karibu na gari hilo akionekana kuelekea mbele. Gari hilo Lina Milango iliyo wazi upande wa abiria kuonyesha utayari wa huduma.

Magari ya Zima moto na magari mengine yamesimama kwenye barabara iliyo na vigigi vya usalama, wanaume kadhaa wakiwemo wa Zima moto wamevalia sana wanatembea na kusimama karibu na magari hiyo hali inaonekana ikiwa ya dharura au zoezi la usalama huku baadhi ya watu wanaonekana kuangusha shughuli hiyo.

Eneo kubwa la msitu lililokatwa miti linaonekana. Likiacha visiki na mabaki ya matawi yaliyotawanyika. Kisiki kikubwa kinaonekana mbele, kikisistiza hatari za ukataji miti. Hali hii inaibua masuala kuhusu uharibifu wa mazingira na umuhimu wa upandaji miti.

Soko la mazao safi inaonekana ikiwemo karoti, kitunguu, nyanya na mboga nyinginezo zilizopangwa kwa uangalifu. Rangi mbalimbali za matunda na mboga zinavutia macho zikionyeshwa wingi wa mavuno. Hali hii inaashiria uwepo wa soko hai lenye bidhaa mbalimbali za chakula nchini Kenya.

Nyumba nyeupe imeharibiwa vibaya ikiwa imelemea na kuharibika. Miti iliyoanguka imezunguka nyumba na kuna vitu vingi vilivyotawanyika ardhini vinavyoashiria uharibifu mkubwa. Mazingira yamefunikwa na uchafu na matope. Inaonekana kama matokeo ya janga la asili.

Bima ya rununu ya Amref Mobile Clinic inaonekana ikiwa imeegeshwa barabarani . Ina rangi nyeupe na mistari ya samawati na nyekundu, na ngazi iko nyuma. Inaonekana iko tayari kutoa huduma za afya popote inapohitajika.

Kifaa cha kupimia shinikizo la damu cha kielektroniki pamoja na mkono wake wa kupimia vimewekwa juu ya uso wa samawati. Sanduku la kifaa hicho lenye maandishi electronic blood pressure monitor linaonekana nyuma. Vitu hivi vimepangwa vizuri vikiashiria bidhaa mpya au inayotumiwa kwa madhumuni ya kiafya.

Kifaa cha kupimia macho cha rangi nyeupe na kijivu kimekaa mezani kikiwa na sehemu ya kueka kidevu na sehemu ya kuangalia. Kuna nyaya nyeusi zilizotokea kwenye kifaa. Mandhari ya nyuma yanonesha masanduku na vitu vingine visivyo wazi.

Chumba chenye kuta za rangi ya kijani kimetumiwa kama chumba cha uchunguzi wa ugonjwa kukiwa na kitanda kirefu cheusi cha uchunguzi. Juu ya meza iliyo karibu na kitanda, kuna vifaa vya matibabu au dawa. Sakafu inaonekana kuwa na vigae vya rangi ya kahawia.

Seti ya kuongeza damu imetendukwa kwenye stendi. Ikiwa na chupa ilioja damu nyekundu, ikishuka polepole. Mirija miwili inayonekana imunganishwa kwenye chupa kuya damu, ikiyashiria mfumo wa utoaji wa matibabu. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa chumba chanye dirisha, kuashiria mazingira hospitalini au kliniki.

Kifaa cha kupima shinikizo la damu cha kidijitali, kinaonekana kikiwa na mkono wake kando yake. Skrini ya kifaa inaonyesha nambari, ikionyesha usomaji wa shinikizo la damu na mapigo ya moyo. Hii ni dhana muhimu ya kufuatilia afya, hasa kwa watu wanaohitaji kufuatilia shinikizo la damu mara kwa mara.

Sehemu ya juu inaonyesha chombo cha plastiki kinachoweza kuwa sehemu ya vifaa vya matibabu au vya maabara. Chini mikono miwili inaonekana ikishika sindano na chupa ya dawa ikonyesha mchakato wa kuandaa au kutoa sindano. Mandhari ni ya matibabu.

Zana nyingi za chuma zisizo na pua zinazofanana na zile za matibabu au upasuaji, zimetandikwa chini. Kuna trei kubwa ya mstatili na beseni yenye umbo la figo na kikombe kidogo. Pembeni kuna mkusanyiko wa mkasi, vibano na viombo vingine vyebamba. Baadhi hiyo bado vimefungashwa. Zana hizo zinaonekana kuwa mpya na safi, zikiashiria matumizi ya kitaalamu.

Kuna kompyuta ya zamani, kibodi na kipanya vimepanwa juu ya dawati ya mbao ndani ya chumba chenye kuta za rangi isiyokolea. Kuna dirisha jirani na chumba kinaonekana kuwa cha ofisi au masomo.

Inaonekana kifaa cha matibabu chenye skrini inayoonyesha namba mbalimbali. Inaonyesha humidity air , temperature na skin temperature . Pia kuna kilo na tarehe. Vifungo kadhaa na viashiria vya kijani pia vipo.

Kifaa cha kupimia shinikizo la damu cha amref kimewekwa juu ya meza ya mbao kikiwa na kiingio chake. Kando ya kifaa hicho, sanduku nyeupe yenye nembo nyeusi linaonekana kwa sehemu. Mpangilio huu unapendekeza mazingira ya nyumbani au kliniki ndogo labda nchini Kenya.

Silinda nne za gesi zenye ukubwa tofauti zimesimama wima ndani ya chumba chenye madirisha, vinaonekana kuwa zimetengenezwa kwa chuma kizito na zimepakwa rangi ya kijani kibichi na nyeupe huenda zinatumika kwa madhumuni ya kimatibabu au viwandani.

Kifaa cheusi cha kusaidia goti kinachotumika kwa ajili ya kuimarisha au kulinda. Kifaa hicho kina mfuko mweupe katikati kinachoashiria eneo la goti. Muundo wake inaonyesha kuwa kimeundwa kutoa msaada na faraja.

Kuna maabara yenye vifaa vya kisayansi. Vifaa mbalimbali vimepangwa kwenye meza na mashimo ya uchunguzi. Chupa ndogo za sampuli na vifaa vingine vya maabara vimewekwa karibu na mashimo hayo. Hali hii inaonyesha mazingira ya kufanya utafiti au uchunguzi wa kisayansi.

Meza ya ofisi ina kompyuta, printa na vifaa vingi vya maabara. Kuna chupa za usafi wa mikono, glavu na mirija ya kupimia damu ya rangi tofauti. Skrini ya kompyuta inaonyesha picha ya viungo vya uzazi. Kuna pia chombo kikubwa cha manjano cha takataka. Ukuta una rangi wa kijani kibichi.

Mchoro unaonekana wa msichana aliyeketi chini akiwa ameshika kichwa chake kwa mkono mmoja. Rangi ya samawati na kijivu nyepesi zimetumika zikiashiria labda mawazo yanayozunguka kichwani mwake. Hii inaweza kuwakilisha hali ya wasiwasi au mfadhaiko.

Kampeni ya uelewa wa afya ya akili kutoka Wizara za Afya inahimiza mazungumzo ya wazi kuhusu afya ya akili. Mwanaume mchanga anaonekana akishikilia kichwa chake kwa wasiwasi akionyesha uzito wa suala hilo. Ujumbe mkuu unahimiza kurekebisha mazungumzo ya afya ya akili ili kupunguza unyanyapaa.

Pakiti ya dawa ikiwa na kibonge kimoja kikiwa nje ya pakiti. Dawa izi hutumika kupunguza maumivu na joto , na nembo ya liveth biophermer inaonekana kwa nyuma. Hii inaweza kuwa ni picha ya kibiashara au uhamasishaji wa afya.

Mtoto mchanga amelala kwenye kitanda cha hospitali, akionekana akiwa amefungwa kwa uangalifu. Watu wawili wanaonekana kuwa wauguzi au wahudumu wa afya. Wamesimama karibu na mtoto wakiwa wamevalia glavu ya kutoa huduma. Mazingira ya hospitali yanaonekana wazi ikisisitiza huduma ya matibabu inayotolewa kwa mtoto.

Mtoto mdogo anapakwa wino kweney kidole chake huku mkono ya mtu mzima ukiwa umemshika kwa uangalifu. Mtu anayempaka wino anaonekana amevaa fulana ya njano yenye mistari ya samawati ikionyesha labda ni afisa wa uchaguzi au mtoaji huduma fulani. Hii inaweza kuwa ishara ya upigaji kura, chanjo au tambulisho fulani muhimu kwa mtoto.

Mtoto mdogo anapewa chanjo ya mdomo huku mkono ya mtu mzima imemshika uso wake kwa upole. Kipeleka chanjo kinaonekana wazi mdomoni mwa mtoto. Ni tukio la muhimu la afya ya umma linalohakikisha usalama wa kinga dhidi ya magonjwa hatari.

Mtoto mchanga anaonekana akipatiwa chanjo ya mdomo, ikiwezekana chanjo ya polio , ambayo hupewa watoto wachanga nchini Kenya. Mkono wa mtu mzima unamshika mtoto huyo kwa uangalifu, wakati wa zoezi hilo. Kitendo hiki kinaashiria juhudi za afya ya umma na kulinda watoto dhidi ya magonjwa hatari.

Mkono wa mtu mzima unachoma sindano kwenye mkono wa mtoto. Mtoto anaonekana kutazama chini, labda akiepuka kuona sindano. Hali hii inaashiria chanjo au matibabu ya kimatibabu.

Mtoto mchanga, amelala kwenye blanketi laini ya rangi ya pinki na samawati. Mkono mweusi, unaonekana ukimshika mtoto, labda ukimpa huduma. Mtoto anaonekana kuwa mdogo sana na amevaa nguo chache, akionyesha utunzaji maalumu anaopokea.

Mtoto mchanga amelazwa hosipitalini akiwa na mirija ya matibabu puani na mkono mmoja ukiwa na kifaa cha kufuatilia. Amefunikwa na blanketi nyeupe akionyesha hali ya uuguzi maalum. Mtoto anaonekana mdogo sana na dhaifu.

Mtaalamu wa afya amevaa barakoa akimpa mtoto sindano. Kando yao, chupa yenye lebo Malaria vaccine , inashikiliwa, ikionyesha lengo la chanjo hio. Tukio hili linaonyesha juhudi za kupambana na Malaria kupitia chanjo.

Mwanamke amembeba mtoto mchanga na mkono wa mtu mwingine unaonekana ukichunguza. Mwanamke huyo amevaa nguo zenye rangi ya kupendeza na inawezekana tukio hilo linafanyika katika kituo cha afya, kutokana na nguo nyeupe anazovaa mtu anayeonekana akimsaidia. Mtoto anaonekana mdogo sana na pengine anapata huduma muhimu.

Uuguzi unaendelea hospitalini ambapo muuguzi amevaa sare ya waridi na barakoa. Anahudumia mama aliyeshikilia mtoto mchanga. Wengine pia wanaonekana wakiwa kwenye vitanda wakiashiria wodi la uzazi. Huduma ya afya inaonekana kutolewa kwa uangalifu wa hapa.

Mtaalamu wa meno akiwa amevalia koti jeupe la maabara na kinga ya uso anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti maalumu cha meno ,dhana mbalimbali za meno zimewekwa kwenye trey karibu na mgonjwa mandhari inaashiria chumba cha matibabu ya meno ikionyeshwa taratibu kwa kiasi unayoendelea.

Mkono ya mtu inashikilia chupa ndogo ya dawa, ambayo ina kiwegu chekundu ndani yake. Chupa hio inaonekana kua na nebo au lebo, ikionyesha kua ni ya kimatibabu. Utu wa ngozi unaonekana wazi, ukionyesha umakini katika kushikilia chupa hio muhimu.

Mwanaume amevaa nguo za kawaida, akiwa amejeruhiwa mkono na amevaa bandeji nyeupe. Anaonekana akishika bandeji hiyo, labda akirekebisha au akihisi maumivu. Hii inaweza kuashiria jeraha la hivi karibuni au kupona.

Mkono wa mtu unaonekana ukishikilia kifungo cha mkono kingine ambapo kuna mwangaza mwekundu unao ashiria maumivu. Hali hii inaweza kuashiria jeraha, uvimbe au matatizo mengine ya kiafya yanayo adhiri kifungo cha mkono. Ujumbe mwekundu una ongeza msisitizo kwenye eneo la maumivu iki toa taswira wazi ya shida inayo weza kuwekwa.

Mimea mirefu yenye majani imesimama mbele ya shamba kubwa la mahindi. Anga safi la bluu linaonekana juu, likionyesha hali ya hewa nzuri. Eneo linaonekana kuwa shamba la kilimo, ikionyesha maisha ya vijijini.

Shamba ndogo lenye mimea mbalimbali ikiwemo mboga za majani zenye rangi ya kijani na nyekundu likionekana wazi. Kuna mimea mirefu kama vile kitunguu. Jua linaangazia sehemu ya shamba likionyesha mazingira ya kilimo.

Kimelea chenye majani mapana na kijani kibichi kinajaza picha, kikionyesha mazingira asilia yanayoonekana kuwa na umbile ya kipekee yenye kingo zilizokatika na yanaweza kuwa ya mimea ya dawa ya miti shamba. Mwanga wa juu unaangazia baadhi ya majani yakionyesha undani wa umbile la uso wake.